Magari yameegeshwa kwenye bustani kubwa ikiwa na nyasi ya kijani kibichi watu wanasimama karibu na magari hayo. Miti mirefu inayozunguka eneo hilo lote.

Huu ni mkusanyiko wa noti za Kenya. Kuna noti za mia mbili, mia tano, na elfu moja. Zimetapakaa juu ya meza nyekundu.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka la viatu ambalo limejaa bidhaa. Mteja anatembea karibu na rafu na rangi ya zambarau ukutani inaonekana wazi ambayo kuna maandishi , Darling find your beautiful .

Ndizi zimeangikwa zikioneshwa. Baadhi zimeiva nyingine bado zingali bichi. Nyanya nyingi zimewekwa chini. Kisu kimetundikwa juu ikiwa tayari. Ni duka la matunda, mazao mengi yanaonekana.

Mkono ukiwa umeshika simu chanja inayotumia programu ya kifedha. Sikrini ya simu inaonyesha salio la pesa na miamala mbalimbali iliyofanywa

Gari jeusi aina ya s u v limeoneshwa ndani ya duka. Taa nyingi zimeng'arisha eneo lote. Sehemu ya huduma inaonekana nyuma yake.

Magari matatu yamepangwa ndani ya chumba cha mauzo. Rangi tofauti za magari zinaonekana kasafu nyeusi inaakisi mwangaza mzuri.

Hii ni sehemu ya ndani ya ununuzi au kuuza nyama safi iliyokatwa. Baadhi ya wachuuzi wanajiandaa kuwahudumia wateja. Vipande vikubwa vimeonyeshwa tayari kuuzwa.

Soko la mboga lina wauzaji na wanunuzi wengi. Mboga safi zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Pazia kubwa la kinga limetandazwa juu.

Gari kubwa aina ya SUV limesimama nje na magurudumu yake yanaonekana yakiwa tayari nyumba na ua zimeonekana nyuma yake.

Gari cheupe limesimama mbele ya kituo cha huduma. Mlango wa huduma unaonekana wazi. Ujumbe wa polepole umeweza kwenye mlangoni.

Uwanja wa magari uliopangwa vizuri pengine wauzaji wa magari ukiwa na safu ya magari yaliyopakiwa mbele, magari kadhaa yepakiwa kwenye jukwaa la juu la ghorofa mbili.

Magari mengi yameegeshwa nje. Kuna aina tofauti za magari meupe. Majengo marefu yanaonekana nyuma. Haya ni magari ya aina tofauti tofauti na yana marangi pia tofauti.

Sehemu ya ndani ya soko ambalo lina mazao mengi. Ndizi zimeanikwa juu ambazo ni za rangi ya njano. Mahindi yanaonekana, karoti na viazi. Mboga zimepangwa vizuri.

Baiskeli imesimama nje ya duka. Mtu amesimama mlangoni mwa duka. Barabara chafu inaonekana wazi na baiskeli ambayo imebeba kifaa cha kijani.

Idadi kubwa ya mayai yaliyopangwa vizuri kwenye trei za plastiki za rangi tofauti kwenye rafu, ndani ya kile kinachoonekana kuwa eneo la kuhifadhi bidhaa au duka.

Soko la viatu limejaa bidhaa mbalimbali viatu vingi vya aina tofauti vimepangwa wazi wateja wanatembea wakichangua wanavyotaka.

Hili ni soko lenye nguo nyingi. Watu wanachagua nguo kutoka mirundo. Shughuli za kibiashara zinaendelea vizuri katika soko hili.

Malori marefu yamebeba magari mapya. Magari ya rangi tofauti yamepakizwa juu. Mbingu ni ya bluu yenye mawingu machache.

Hii ni onyesho la bima ya nyumba kofia nyekundu imewekwa juu ya nyumba ndogo matangazo ya Home insurance yanaonekana wazi.

Mkono unashika noti ya pesa, ni shilingi elfu moja ya Kenya, inaonekana wazi yenye dhamani kubwa, namba elfu moja imeandikwa, ina picha ya kihistoria.

Magari mengi yamepangwa katika karakana. Gari jeupe liko mbele, nyuma yake kuna gari jekundu kisha jeusi. Yote yanaonekana safi na yanang'aa. Mistari ya jengo inachorwa chini.

Watu watatu wamesimama mbele ya dirisha la huduma za Mpesa. Dirishani kuna mabango kwenye nembo ya Mpesa na maelezo mengine ya huduma. Juu ya dirisha kuna maandishi Available Here ikionyesha huduma zinapatikana hapo.

Mwanaume na mwanamke wanatasama hati, wote wanatabasamu ndani ya chumba, gari jeupe linaonekana nyuma yao na wote wamevalia vazi halisi.